Ni duka linauza harufu nzuri za perfume na za kila aina za wanaume na wanawake. Limetandikiwa chini yake kitambara chekunde na nyeusi. Watu wanatembea katika maduka haya kuangalia wanavyopenda kununua.

Ni baharini na pana viuzaji kadhaa. Unapotaka kuzuia jua unaweza kununua kofia, miwani ya macho. Chini ya mchanga, pana tairi boya la kuingilia ndani ya bahari ili usipate kutazama ndani.

Ngamia ni mnyama mzuri sana anapenda kutembea kwenye ufuo wa bahari kwa mchanga au kwa mahali ambapo kuana matembezi ya watoto au watu wa zima pia wanapanda kupata furaha yakupandishwa na ngamia huyu.

Wamama hawa wamevaa ninja. Ni vazi la kiislamu kujistiri uso kuonekana macho pekeake. Unajistiri mwili mzima kwa kuvaa mabuibui makubwa na kuvaa soksi za mikono. Ni vazi la kiislamu ambalo ni muhimu kwa kila mwanamke kuvaa ili kujistiri kutoonekana na wanaume ambao sio waume zao.

Raisi wetu wa Kenya amesimama na make wake huku akiapishwa. Amevaa koti nyeusi na shati lake la rangi la samawati na tai la rangi ya dhahabu. Mke wake amekata nywele na ameekewa mapambo ya kutoa mstari wanafurahia kuapishwa.

Watu wanasubiri kuhudumiwa katika kituo cha Huduma Center. Kuna polisi anatembea na bastola. Kuna watu wameketi kusubiria kuitwa wengine wamesimama. Kuna kila aina ya hudumikiaji hapo.

Wachezaji mpira hao wanaonyesha kuwa wameshinda. Wanashangilia kwa furaha, wengine wanabebana, wanapiga makofi, wanacheka mpaka hadi meno ya ndani ya mwisho yanaonekana. Wamevaa jazi yao ya rangi ya manjano na kijani na soksi ambazo zimepita magoti.

Mwanaume aliyesimama ni rais wa Kenya anaitwa William Ruto na mkewe ubavuni mwake, kwenye ubavu mwengine ni jaji anayemwapisha rais wetu wa Kenya, Jamhuri ya Kenya, nyuma yake ni raia wafuasi wa rais wetu.

Ni soko ya nyama, inauza nyama tofauti tofauti, pana ya nguruwe, pana ya kuku, ubavuni pana kuku na nyama ya ngo'mbe, zimeekelewa kwa vipimo, unachukua saizi unayotaka.

Mwanamke anauza biashara yake ya saa 10, bajia, kunde, viazi karai, sambusa, kababu za nyama na katlesi. Katlesi ni kitu ambacho kinavurugwa na viazi vilivyochemshwa katikati katiwa nyama ya kima. Baadaye ikachomelewa na yai kutumbukizwa ndani ya mafuta.

Mchanga wa bahari ni mweupe hauna hata taka ni kaka la dafu limetupwa juu ya mchanga, bahari inaonyesha ni safi sana pana watu kwa umbali wanatembea juu ya mchanga.

Ni sehemu maarufu katika mji wa Mombasa, ambao unaitwa Mapembeni. Ipo karibu na Ganjoni. Na ubavuni pana kiwanja cha mapumziko ambacho kinaitwa Uhuru Gardens. Ni mapembe makubwa ya ndovu, ambapo watu wakija wanapiga picha. Ni kama makumbusho kuwa umefika mjini Mombasa.

Ni kituo cha ndege. Pana ndege kadhaa zimetua hapo ku kuna za mizigo na abiria na pana magari ya kubebea mzigo. Ni ndege kila aina ya kampuni inatumika.

Feri zinapeleka watu au magari kwa sehemu ya upande wa pili, wanavusha watu hapo kwa hiyo bahari kubwa ya India. Ni feri aina tofauti mbili, kuna moja inaelekea upande wa kulia na nyingine inaelekea upande wa kushoto.

Hawa ni washangiliaji mpira au mechi, ni wa kutoka Kenya, timu ya Kenya iliyovaa zinazoonyesha ishara ya bendera ya Kenya. Wengine wamevaa nyekundu, nyeupe, kijani wanafurahikia wakirusha mikono juu wakipiga makelele.

Mtu anatembea ufuoni mwa bahari mweupe ambao unapendeza sana, amevaa tishati ya rangi ya samawati na ameubeba kwa mkono wake mfuko kwa bahari, pana dau au boti imeekewa, imesimamishwa na nanga ili isipate kuyumbayumba kuenda mbali.

Miti mirefu kwa majina ni minazi ama miti ya madafu, sana inapatikana ufuoni mwa bahari ama mashabani. Yanatumika kwa kupalailia upepo na sana yanaangushwa ilimtuapate kunywa madafu fresh kutokana na mti huo.

Barabara ndogo yenye kupita magari sehemu moja ama tuktuk kutafuta abiria na nyumba zake ni za kizamani sana na ni mji wa kiMombasa ambao umependeza kwa wanaokuja kutembea wakiona barabara hiyo wanapoingia wakiona nyumba za kizamani.

Bahari umechafuka kwa uchafu mwingi sana mpaka mchanga wake hauonekani kuna maboti ambayo yameoza yanakaa ya kizamani havitumiki, yamejaa kwenye bahari hii kuna uchafu unayofanya mawimbi hayaji kwa mchanga.

Ni barabra iliyo ya kupitia magari, tuktuk kama unavyoona pana tuktuk kadhaa za kubebea abiria, ni rangi za manjano, katikati ya barabara pana saa kubwa ya kuonyesha pande nne, na ubavuni pana kibao yakuonyesha ishara ya unapotaka kwenda katika...

Barabara ni ya treni, na treni inatembea hapo. Pana mchanga rangi mwekundu na manyasi ya rangi ya kijani, miti yamesimama kwa urefu na kwa umbali. Ni treni ya serikali, inatumika kwa njia ya kwenda Mombasa na Nairobi, kwenda na kurudi.

Bahari inaonyesha safi sana, pana mawingu madogomadogo yanapiga mbele, chini yake pana mchanga msafi mweupe ambao unaweza kuvutia sana.

Dereva ni wa tuktuk. tuktuk ni aina ya gari au honda ambayo inatumika kubeba abiria na hawaruhusiki kubeba zaidi ya abiria watatu. Dereva huyu anaitisha mteja ili apate kufanya biashara yake aendeshe maisha ya siku yake.

Ni mahali pa ngoma. Pana dramu, panauzwa; piano, gitaa, na spika ambao ni mic . Pana vibanio vya kuchezesha mlio tofauti tofauti. Ni mahali watu wananunua vitu vya miuziki ama vitu vya ngoma.

Watu kwa umbali wanafanya mazoezi huku wakitembea kufurahia upepo wa bahari. Mchanga una uchafu mdogomdogo uliotupikatupika kila mahali. Pana miti midogo. Pana mti wa mnazi na bahari yenyewe imetulia sana. Jua linaanza kutua.

Uwanja wa ndege umeshukisha abiria kutoka kwa ndege. Hao ni wazungu wamekuja kutoka ulaya. Wamekaribishwa na wachezaji ngoma za kitamaduni. Wanawake waliovaa mahando ya rangi ya nyekundu na samawati na nyeupe, na wanaume waliovaa kikoi cha bendera ya kenya.

Maboti yamewekwa baharini hapo yakizingirwa na nanga ili yasipate kwenda. Ni usiku imefika. Imezingirwa na nanga nzito ambayo imetumbukizwa ndani ya bahari. Ni maboti kadhaa yamewekwa hapo

Ni wachezaji wa kitamaduni, wamejipaka rangi kwa uso nyeupe na wanaume wamepaka rangi ya nyeupe kwenye kifua na mikono. Wanawake wamevaa mahando na wanaume wamevaa kama ya mithili ya sarumi ama kikoi. Wanacheza ngoma za kienyeji.

Kwenye uchezaji mpira ni timu mbili. Moja imevaa jazi ya rangi nyekundu na wengine wamevaa jazi ya manjano na samawati suruali zao fupi. Wanapigania mpira ili wapate ushindi.

Uwanja wa ndege umesimamisha ndege kwa barabara yake ndefu. Pana vitu vyekundu kama mithili ya kovu kuonesha ishara kua hapa pana msimamisho wa ndege. Ndege ni rangi nyekundu na nyeupe inasubiria abiria kubeba na kupanda angani.

Bahari ni safi, ina mawimbi madogo madogo, pana maboti ambayo yako ndani ya bahari lakini hayana watu. Kwa mchanga kuna uchafu mdogo mdogo mweusi.

Ni kituo cha kuchukua ama kufanya karatasi za polisi, karatasi za kuzaliwa, mtu alokufa, ni kidhibitisho cha kuchukua kitu chochote cha kutokana na serikali; kitambulisho nakadhalika. Watu hapa wanaunga foleni kusubiri kuhudumiwa.

Wasichana wanacheza mchezo wa boli wa mkono. Ni timu za aina mbili, mmoja amevaa rangi nyekundu na wengine, amevaa rangi ya samawati ya kuiva. Boli ni rangi nyekundu. Wanaruka wakipigania kushika mpira.

Nyumba ziko kwa bahari, mchanga ni rangi nyeupe, pana miti ya minazi na manyumba ya makuti yamepangana kwa uzuri, ni mahali pa kustarehe. Watoto watu wazima, kwa wote kwa ujumla wanafurahia wakiwa katika uwanja wa bahari.

Hii ni sanamu ya kihindi inayoabudiwa na wahindi. Amevishwa maua kwenye shingo yake. Ana kitone chekundu kipajini pake Kwa uso. Ameshikilia mkononi tasbihi la maua. Nguo, vazi lake ni la rangi ya machungwa.

Wanaume wako katika maombi, maombi ya kiislamu. wanainua mikono kuitikia dua zilizotolewa na anayeswailisha. Wengine wamevaa shati na suruali, wengine wamevaa kanzu na kofia na wengine wamesimama.

Pana ndege ya kupaa juu ya kusafirisha watu. Ndege yenyewe iko na rangi nyeupe na nyekundu barabara Iko na manyasi kiasi na pia imetengenezwa kama mithili ya kupaki ndege kwa mbali kuna mtu ambaye anatembelesha hiyo ndege.

Ni bahari kuu ya kusafirisha ng'ambo ya kwanza kwenda ng'ambo ya pili kutoka maana ya matumizi ya feri. Feri huhusika sana kuvukisha binadamu na magari, baiskeli kuvuka upande wa pili.

Ni mchanga mkubwa wa bahari na ni mweupe, pana manyasi ya rangi ya kijani, pana watu wanatembea juu ya mchanga. Kwa umbali pana banda la kuuza vitu kama minguo za kuogelea ama maboya na kadhalika.

Usafirishaji huu unaitwa feri. Hutumika sana kuvuka ng'ambo ya kwanza kuenda ya pili. Watu wanavuka kutokana na maguu na magari pia yanaingizwa yakivukishwa sehemu ya pili. Pia feri hii iko na rangi ya samawati. Kuna bahari kubwa hapo.

Mwanamume anaelekea kwenda msikitini. Msikiti huo unaswaliwa na wanaume kwa wakati wa adhuhuri, asubuhi, jioni na usiku. Ijumaa peke yake ndio wanawake wanakwenda msikitini. Ubavuni pana mpapayo mrefu na msikiti unarangi ya cream na kijani.

Hao ni wachezaji mpira wa mikono. Inaonekana wameshinda timu yao, wanafurahikia. Kila mmoja ametoa mdomo wazi na meno kuonekana. Wamevaa nguo nyeusi na kila mtu ako na chapa ya namba yake ya jersey . Mmoja wao ameshikilia maboli mawili kwa mabega.

Duka linauza mashine ya kufulia nguo, zimewekelewa sabuni ya unga , mfano kufulia ndani ya hiyo mashine, ni zawadi ya kupeana na kununua dude hilo la kufulia nguo.

Ni barabara kubwa ambayo inatengenezwa bado. Kuna wasimamizi wa barabara kwa umbali wakionyesha ishara nanna ya kutengeneza hio barabara. Kuna bahari kubwa na mataa na milima.

Wanakimbiaji wanakimbia kwa kasi mkubwa sana wanatafuta mshindi. Wamevaa shati za kukata mkono rangi ya machungwa na wengine wamevaa nyeusi wengine nyekundu na rangi ya samawati. Nyuma yao kuna wa kusherehekea ili wapate ushindi, mmoja wao.

Ni mchanga wa bahari. Pana alama ya miguu kuonyesha kuwa mtu ametembelea mchanga juu yake. Ni mweupe unapendeza. Ni dawa kutembelea kwa mchanga wa bahari.

Chokoleti ya kila aina. Kuna chokoleti nyeusi, nyeupe au kuna chokoleti zilizotiwa ndani njugu na nyingine zimeekelewa nana. Ubavuni pana ubani wa kutafuna.

Wanaosafiri wako kwa kituo cha treni. Treni imesimama kusubiri maabiria kuingia ndani. Kuna wanaopanda ngazi na kuna wanao shuka ngazi. Ni kituo kikubwa hapa mjini mombasa.

Wanaume wanaswali. Ni ombi la kiislamu ambalo ni lazima kwa kila muislamu kuswali swala tano kwa siku. Wengine wamesujudu, wengine wamesimama na wengine wamepiga magoti. Inaitwa atahiyatu.

Wanachezaji mpira wanaufuata mpira kwa juu. Mmoja wao amepiga hedi kubwa na mwingine anasukuma mkono ili kuufuata mpira huu atie goli. Wamevaa rangi ya samawati na nyeupe na mwengine amevaa rangi ya kijani na manjano. Hakuna watu wengi wako shangilia mpira huu.

Kina mama wanacheza michezo ya kitamaduni. Wamevaa kaunda na leso za rangi nyekundu, kaunda ni rangi nyeupe. Wamesonga matuta. Wanafurahikia mchezo yao ya kitamaduni, ni mchezi wa kimaasai.

Wachezaji mpira wanajiandaa kucheza mechi na wenzao. Pana manyasi ya rangi kijani, wamevaa soksi za rangi ya manjano. Kwa umbali wako washerekeaji wa kuangalia wanaocheza mpira.

Wanafunzi hawa wako madarasa ama kwa kiswahili chuoni. Wanasomeshwa na walimu wao. Wengine wameelekeana uso kwa uso na wamevaa kanzu ya rangi ya zambarau na kofia kusahihisha kua wao ni waislamu.

Ni gari kwa jina linaitwa lori. Ni gari la kubeba mizigo. Juu yake pamefunikwa mifuko mieusi kuhifadhi hayo mizigo inapopelekwa mahali inapostahiki. Matairi yake ni makubwa mno na inaonyesha kuwa ni lori la kwenda mahali fulani.

Bahari ni safi sana inapendeza, imesimamiwa na minazi mingi na manyasi yake ni safi sana. Watu wanaweza kuogelea kwa bahari hiyo bila wasiwasi. Pana maboti yanaolea juu ya bahari.

Maboti yanatumiwa na wavuvi kuvua samaki baharini. Yamepakiwa chini ya changarawe za mchanga wa bahari. Kwa mbali kuna vibanda vimeekwa vya watu kupumzika vina mapaa ya rangi ya buluu, rangi ya samawati na kuna vijiti vidogodogo na nyasi ya rangi ya kijani na kuna mtu anatengeza boti lake hapo.

Vitu vinauzwa vya kitamaduni, nyuma yake ni miti inaleta upepo. Vitu hivyo ni kama mikeka, vikapu, viti, meza za kukalia na viti vya kusimamishia ya kuweka viatu.

Mswala huu unatumika sana kwa waislamu wanapotaka kuswali. Kwa ubavuni mwake ni tasmihi, sana inatumika kumtaja Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ni mswala wa rangi nyekundu, unaonyesha ishara ya kuelekea mtu anapotaka kuswali.

Mwanamke ameshika kitambara kimeandikwa Gor mahia ambayo ni mechi ya kenya upande wa nairobi inaweza kuwa ni mechi unaupendo sana kwa sababu watu wanashangilia, huko nyuma pia wanapiga makofi kufanya yote iliwapate ushindi.

Bahari inatumika sana kwa mazoezi, kutoa mawazo, pia mnaweza kufanya mashindano ya maboti. Mawingu yake yanapendeza meupe, na chini pana mchanga mweupe wa kuvutia.

Ni usafirishaji ambao unaitwa tuktuk unatumika kijijini mombasa sana kupeleka abiria mpaka mlangoni mahali anakohitajika kufika, rangi ya tuktuk hio ni rangi ya manjano na dereva ameshikilia usukani ako tayari kwenda.

Miungu haya ni masanamu yanayotumika na wahindi, wameweka picha mbele zao, kuna kitambara chekundu na wamevishwa maua katika mashingo yao, wamevishwa kofia kwenye vichwa na wanawekwa na dhahbu na kila aina ya mambo.

Mkono umechorwa hina. Hina ni pambo zuri kwa mwanamke. Anapendezeshwa sana kuchorwa kama anaolewa ama ni sherehe fulani. Ni maua mazuri kufunua mkono wa mwanamke.

Bahari inafungwa, jua linazama, mawingu yamekua meusi kuonyesha kuwa ni ishara kumeingia usiku. Ni wakati ambao mtu haruhisiwi kuogelea usiku ni hatari sana.

Pana wachezaji watatu, wamevaa shati ya rangi nyekundu na mmoja amevaa suruali ya rangi ya samawati. Ubavuni kuna diba la taka. Mbele yao pana stuli limeekwa kibakuli ya kuvutia sigara na makochi mawili yenye makalio ya rangi nyeupe.

Wanaume wanne wanasukuma mkokoteni wa mizigo kutoka sokoni. Mbele wanaupeleka mbele na wawili nyuma wanasukuma ili kufanya mkokoteni huu uwe rahisi kwao kuupeleka. Nyuma yake ubavuni pana matatu za kubeba abiria. Pana tuktuk pia za kubeba pia abiria.

Ni barabara ndefu nyeusi, kuonyesha ishara ya kuelekea kama ni mbele ama ni nyuma. Ubavuni mwake upande wa kulia kuna miti tofauti tofauti na ubavuni upande wa kushoto kuna miti ya minazi.

Hawa ni washerekeaji wa mpira. Wengine wamevaa tishati ya rangi nyekundu, wengine wanaongea wakipiga makelele, wengine wanaangaliana, wengine wamekaa wakivaa rangi za shati za rangi ya kijani na makofia wamevaa juu ya kichwa chao kuzuia jua.

Ni bahari inayotumika kuogelea kwa watoto na watu wazima. Ni katika ma mazoezi ya kufanya mwili wako uchangamke. Pana maboti yanayoenda mbele yao. Pia pana mchanga msafi mweupe.

Mchanga huu ni wa bahari, kuna boti lililoezekwa limeharibika ambalo halitumiki tena na limevunjika vunjika, kwenye nyumba ya makuti ni mbaya sana nyuma yake kuna miti mikubwa na kuna tairi ambayo imezikwa kwenye mchanga wa bahari.

Pana mawe ya rangi tofauti tofauti kuonyesha ishara ya njia kupitia kwa hio nyumba ya makuti. Imezingirwa na miti tofauti. Pana watu wanakwenda huku na kule.

Bango hilo linaonyesha kuwa hii ni jumba la madrasa linasomesha masomo ya dini ya kiislamu. Jumba lenyewe lina rangi ya manjano na machungwa. Bango lina rangi nyeupe, kuna sehemu yya kupaki gari kwa hiyo nyumba.